Madaktari wawili wa kiume wa meno, wanamshughulikia mgonjwa wa kike kwa ushirikiano, wakitumia vifaa vya kisasa kuhakikisha huduma bora ya matibabu ya kinywa na meno inatolewa kwa weledi na uangalifu.

Watu wengi wakiwa kwenye shughuli za kupanda miti, wakichangia kuhifadhi mazingira na kuboresha hali ya hewa kwa kupunguza moshi nakutoa hewa safi kwa vizazi vijavyo, kupitia mimea hiyo wanayoipanda.

Mwanaume anayepimwa afya yake, chini ya uangalizi wa madaktari. Watu mbalimbali waliopo karibu, wakifuatilia kwa makini mchakato wa uchunguzi wa hospitali, wa vifaa vya kisasa vinavyotumika kuhakikisha huduma bora, na usahihi wa vipimo.

Vifaa maalumu vinavyotumika katika upasuaji kama vile visu vya tiba, forombo mikasi na ncha za kudhibiti mishipa ya damu vikiwa katika hali ya usafi na maandalizi madhubuti ili kuhakikisha usalama wa mgonjwa na mafanikio ya upasuaji.

Mazingira ya nje ya hosipitali yanayo onekana nadhifu na yaliyopangwa vizuri, huku yakionekana majengo mbali mbali pamoja na sehemu yenye uoto wa asili wa nyasi na njia za waenda kwa miguu zilizo safi, ikionyesha watu baadhi wakiwa wanatembea kuelekea kwenye huduma mbalimbali katika hosipitali hio.

Daktari wa kike aliyevaa koti la rangi nyeupe pamoja na suruali, mwenye nyuso ya furaha anayeonekana kufurahia kazi yake nzuri ya kutoa huduma kwa wagonjwa mbalimbali.

Wanawake wawili wameketi pamoja wakizungumza kwa utulivu, hali hii inaonyesha umuhimu wa kupata faraja ya kihisia na msaada wa kisaikolojia, Mazungumzo yao ni sehemu ya huduma ya afya ya akili inayolenga kusadia watu wanaopitia matatizo za kiakili au msongo wa mawazo.

Muuguzi aliyesimama karibu na mama mwenye mtoto hospitalini, akimpatia huduma na usaidizi wa afya kwa huruma na uangalifu mkubwa. Kwa ajili ya kuhakikisha mtoto anapata matibabau bora, katika huduma za watoto.

Kundi la wanawake wengi wakiwa na watoto wao, wamekusanyika katika eneo maalumu la huduma za afya, wakiwa karibu na wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kazi, wakipokea ushauri na matibabu kwa ajili ya ustawi wa watoto wao.

Mama mwenye mtoto aliyeshika mtoto wake mkononi, akiwa amekaa juu ya kitanda ndani ya hospitali ya watoto, hii ikiashiria kuwa, ni sehemu ya matibabu kwa ajili ya watoto.

Mama daktari na mtoto, wakiwa wamekaa kwenye viti, wakishiriki katika huduma ya matibabu wakionyesha mchakato wa uchunguzi au ushauri katika kitengo cha afya cha watoto, ambapo malezi na matibabu hutoa msingi wa afya bora kwa ukuaji wa mtoto.

Daktari wa kike aliyembeba mtoto mkononi mwake, akiwa anamwangalia kwa uangalifu na kumtunza kwa upendo. Hii ikiwa ni sehemu ya kuwa hudumia watoto kwa umakini katika kituo cha afya kilichopo maeneo ya jamii.

Wanawake wengi wenye watoto waliopo ndani ya chumba kikubwa cha hospitali, walioleta watoto wao kwa ajili ya huduma mbalimbali za kimatibabu yanayohusiana na watoto. Hii ikiwa ni sehemu ya hospitali inayotoa huduma za matibabu kwa watoto wenye matatizo ya kiafya.

Daktari wa mtoto akiwa makini anamchunguza mtoto mdogo aliyewekwa ndani ya kifaa maalumu cha kitabibu, akihakikisha afya na ukuaji wa mtoto unafwatwa kwa viwango vinavyotakiwa katika tiba ya watoto wadogo.

Wanawake wengi wamekusanyika pamoja na watoto wao katika mazingira ya huduma za afya, wakipata ushauri, chanjo au huduma nyingine za kiafya, zinazolenga kuhakikisha maendeleo na ustawi wa watoto katika jamii.

Madaktari wawili, waliovalia mavazi ya kidaktari pamoja na barakoa, wakimuhudumia mtoto kwa umakini, wakitoa matibabu ya kitaalamu kwa lengo la kuhakiksha afya ya ustawi wa mtoto inaboreka kwa haraka na salama.

Wanawake wakiwa na watoto wao wadogo pamoja na madaktari na viongozi wa afya, wapo, kwenye sehemu tulivu kwa tukio maalumu la utoaji wa chanjo pamoja na huduma za watoto wakihamasisha huduma bora za kitabibu kwa watoto wachanga na wanaokua.

Mwanamke mmoja akiwa porini anaetembea kwa makini katika miti na vichaka, akitafuta dawa za asili. Amebea kikapu kidogo, akikusanya mizizi, majani na magome ya miti, yenye tiba za kienyeji, zinazotumika kuponya maradhi mbalimbali katika jamii.

Vyombo vilivyo wekwa mezani, Vimejaa dawa za asili zilizo tengenezwa kutokana na mimea tiba, Vikionesha utamaduni wa tiba mbadala unaotumika katika kuimarisha afya kwa njia ya kienyeji.

Zao la tiba ya asili linalo mea vizuri shambani, linalo onyesha matumizi yake mengi katika tiba asilia hasa kwa ngozi, nywele na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Likiwa ni zao lenye faida nyingi za kiafya na lishe.